Chupa ndogo ya dawa yenye mfuniko wa shaba, na ina karatasi nyeupe na kaki yenye maandishi mengi kwa ndani imebeba dawa ya maji ya kucho kwa ajili ya ngombe ilikuwakinga dhidi ya vijidudu vinavyowasumbua viungo vyao, na kwa pembeni ni boski lake lenye rangi ya kaki, jeusi na dawa hii imetengenezwa na kampuni ya bimedah.

Chupa ndogo ya dawa iliyotengenezwa na glasi yenye rangi ya kahawia, ina mfuniko wa shaba na njano. Pembeni yake kuna boksi lake na ndani ya chupa hiyo kuna dawa ya maji yenye ujazo wa mililita hamsini kutoka kampuni ya "DECTOMAX", kwa ajili ya kuchoma ng'ombe na mbuzi ili kuwakinga dhida ya maradhi mbalimbali yanayosababishwa na vidudu.

Ndani ya duka lenye ukuta mweupe, kuna wanaume wawili walioketi karibu na meza ya kioo huku wakiwa na furaha, na nyuma yake kuna bango kubwa ambalo ni jina la biashara hiyo inayoitwa "OSHO", na kwa pembeni kuna kabati dogo lililojaa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Chupa nyeupe, yenye mfuniko wa kijani iliyokoza, imezungushiwa karatasi yenye rangi ya bluu na kijani pamoja na maandishi meusi na meupe, na picha kubwa ya ng'ombe. Ndani yake imebeba dawa ya kupulizia mifugo kama ng'ombe ili kuepushia na kupe, ina ujazo wa lita moja. Imetengenezwa na kampuni inayoitwa"Osho".

Eneo la biashara, kwa juu kuna bango kubwa lililoandikwa osho, ambalo ni jina la watengenezaji wa madawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo na wakulima, na kwa ndani kuna watu watatu walioketi wakiwa kwenye mazungumzo na kwa pembeni kuna bidhaa mbalimbali kutoka kampuni hiyo.

Kifungashio cheupe ambacho kwa juu kina rangi ya kijani, maandishi meusi, na mekundu na picha kubwa ya kondoo na mbuzi. Na ndani yake kimepakiza madini maalumu ya mbuzi na kondoo yenye ujazo wa kilo moja.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna vitunguu maji vingi vilivyovunwa na kulazwa juu ya ardhi. Pia, kuna mipira membamba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji. Na mazao haya ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake humpatia faida mkulima husika.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja, wamesimama karibu na magunia mengi ambayo yamejaa viazi mviringo na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, kwani yakiuzwa humpatia mkulima husika faida na nyuma yao kuna shamba kubwa la mahindi pamoja na miti mchanganyiko.

Kwenye eneo la shamba, kuna makontena makubwa ambayo ni makreti yenye rangi ya bluu, njano na ya chungwa, na ndani yake yamejaa mazao mengi ya viazi vitamu. Na kwa pembeni kuna watu walioketi wakipumzika. Na kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mazao hayo huwapatia faida wakulima husika.

Eneo kubwa la shamba la mahindi ambapo kuna wakulima, wakiwa wanavuna mahindi hayo kwa kuyatoa kwenye majani yake na kuhifadhi kwenye makapu makubwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mahindi hayo, huwapatia faida na kipato wakulima husika.

Eneo kubwa la shamba, lenye miti mingi ya migombo na kila mmoja umezaa mkungu wa ndizi, uliokomaa na kilimo hichi ni kwaajili ya biashara kwani mauzo ya mazao hayo umpatia faida ya kipato mkulima husika.

Kundi dogo la watu wapo juu ya gunia lililotandazwa chini, mmoja ameketi, huku wengine wamechuchumaa na kuinama, na wanafanya zoezi la kuchambua buni za kahawa kwa ajili ya kuziandaa, kuweka kwenye magunia ilizipelekwe sokoni.

Kwenye eneo la uwazi ambalo ni shambani kuna wanaume wawili wanafunga vizuri magunia makubwa yaliyojaa mazao ya karoti mpaka juu, ili iweze kupelekwa sokoni. Na kwa chini kuna nyingine zilizomwagwa na pia kuna beseni kubwa jesui lilokuwa na maji, ambayo walisafishia mazao hayo.

Kwenye eneo kubwa la shamba, kuna mwaume na mwanamke mmoja ambao wanakusanya kwa pamoja mahindi mengi meupe yaliyotolewa kwenye maganda yake. Na mazao haya ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake, humpatia faida mkulima husika.

Eneo la uwazi chini ya mti ambapo kuna maboksi mengi yaliyotengenezwa na mbao, yakiwa yamejaa mazao mengi ya nyanya na haya ni kwa ajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia mkulima faida pia kuna watu waliokaa chini wakiwa wanachambua nyanya hizo.

Mwanamke mmoja, aliyevaa kofia nyeusi ya kufuma na brauzi yenye rangi ya maziwa, anavuna matunda madogo ambayo ni buni za kahawa kutoka kwenye mti wake na kuziweka katika beseni la kijani alilolishikilia, na mazao haya ni kwa ajili ya biashara, kwani yana masoko nje na ndani ya nchi.

Moja ya mti uliokuwepo kwenye shamba ambao umezaa matunda mengi mekundu na ni mbuni za kahawa na mazao haya ni kwa ajili ya biashara pamoja na masoko ya nje na ndani ya nchi na uuzaji wake umpatia kipato mkulima husika.

Watu watatu wameinama na mmoja amechuchumaa na wote wanafanya shughuli ya kuchambua vitunguu maji, na kuvimwaga chini na kisha kuviweka kwenye ndoo ya rangi njano na nyekundu, na mazao haya ni ya biashara, kwani yakiuzwa humpatia kipato mkulima.

Eneo kubwa lenye shamba ya mananasi. Kuna mtu mmoja anapakiza matunda hayo kwenye koti jekundu. Na kwa pembeni kuna mengine ambayo yamebebana na yamejaa matunda hayo. Na kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara. Kwani matunda haya yakishapakiwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Na kwa nyuma kuna trekta kubwa linalovuta chombo ambacho kimebeba mazao hayo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani ambayo imezaa matunda ya mananasi, na mengi yameshaiva, kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mananasi hayo hupatia faida na kipato kwa mkulima husika, na shamba hili limezungukwa na miti mingi mirefu.

Eneo kubwa la shamba, lenye miti mingi ya mipapai, ambayo imezaa matunda. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda hayo humpatia faida mkulima husika. Na kwenye eneo hilo kuna matunda mawili yaliyoanguka chini, moja la kijani na lingine limeiva.

Vijana wawili wamesiama karibu na mti huku mmoja wao wa kulia akiwa anavuna buni za kahawa na kuziweka kwenye kapu dogo, na mwengine ameshikilia chombo hicho na mazao hayo ni kwaajili ya biashara kwani yana masoko nje na hata ndani ya nchi.

Eneo kubwa la shamba lenye miti mingi ya migomba, iliyopandwa kimistari na mmoja wao umezaa mkungu mkubwa wa ndizi na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake humpatia kipato mkulima husika.

Eneo la shamba, lenye miti iliyozaa matunda mengi madogo ambayo ni buni za kahawa na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mazao haya yanamasoko nje, na ndani ya nchi na mauzo yake humpatia faida mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani ya mazao ya vitunguu maji, ambayo imepandwa kimistari. Na pia kuna mipira meusi, iliyopita kwenye kila mistari kwa ajili ya umwagiliaji na kuna watu wawili, wanatembea kwenye eneo hilo. Kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara kwani, vitunguu hivo vikiuzwa humpatia kipato na faida mkulima husika.

Eneo la shamba lenye miemea mingi ya kijani iliyopandwa kimistari, ya mazao ya vitunguu maji, na pia kuna mipira membamba meusi kwa ajili ya umwagiliaji. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani mazao haya yakivunwa na kwenda kuuzwa sokoni, humpatia faida na kipato mkulima husika.

Kwenye eneo la shamba ambapo kuna miti mingi ya kijani na makreti mengi yenye rangi ya chungwa, yaliyopangiliwa vizuri huku ndani yake yamejaa matunda ya parachichi na zao hili ni kwa ajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia faida na kipato mkulima husika.

Ndani ya nyumba kitalu, kuna shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani iliyozaa matunda ya matango na mkono wa mtu umeshikilia tunda mojawapo. Kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani matunda hayo yakiuzwa humpatia kipato na faida mkulima husika.

Mkulima mmoja ameinama kwenye shamba lake kubwa alilopanda mimea mingi ya kijani ya mazao na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humpatia faida na kipato mkulima husika. Na pia kuna mipira myembamba ya maji kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Eneo kubwa la ardhi, ambapo kuna mazao mengi ya karoti yaliyovunwa na kusambazwa kwa chini na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya hizi karoti humpatia faida na kipato mkulima husika.

Jengo kubwa la mabati ambalo linatumika kama ghala ya kutunzia mahindi na nje kuna watu wakiwa kwenye shughuli ya kutoa mahindi kwenye maganda yake, Tayali kwa kupelekea wateja sokoni, Na mazao haya yamelimwa mahususi kwaajili ya biashara.

Ndani ya nyumba kitalu kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye viroba na kupangiliwa kimistari, mimea hii inazaa matunda ya nyanya na imeshikiliwa na kamba na mazao haya ni kwa ajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Shamba kubwa la mazao ya nyanya, ambayo yamepandwa ndani ya nyumba kitalu na mimea yake imezaa matunda mingi yenye rangi ya kijani huku mengine yameshaivaa, na kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mazao hayo humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba. Kuna mimea mingi ya kijani iliyozaa matunda madogo mfano wa nyanya na mimea hiyo imeshikiliwa na miti. Kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humpatia faida na kipato mkulima husika.

Kwenye eneo kubwa la shamba, kuna vitunguu maji vilivyovunwa na viko ardhini. Pia kuna wanaume wawili wanashikilia kiroba cheupe klichojaa mazao hayo, na wengine wawili wameshikilia mfuko mwekundu wakijaribu kuweka mazao hayo kwenye mfuko huo na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake huwapatia faida na kipato wakulima husika.

Eneo kubwa la shamba, lenye mimea mingi ya kijani iliopandwa kimistari na pia kuna miti imesimamishwa ambayo imeshikilia kamba yenye rangi ya njano. Na kuna mipira ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mazao ambayo yanatokana na mimea hiyo huuzwa kisha kumpatia faida mkulima husika.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe, amechuchumaa, huku akiwa ameshikilia mazao mengi ya viazi mviringo vilivyo vunwa, yupo katika shamba kubwa la mazao hayo. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo hayo humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo la shamba, ambapo kuna mimea mingi ya kijani iliyo zaa nyanya, na pia kuna mipira ya maji iliyopita chini kwa ajili ya kumwagilia, na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, Kwani nyanya hizi zikiiva huuzwa sokoni na kisha kumpatia kipato mkulima husika.

Miti michache ya migomba imepandwa kwenye eneo lenye nyasi fupi, na mmoja wa mti huo umezaa mkungu mkubwa wa ndizi na zao hili ni kwaajili ya biashara kwani likiuzwa humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba, lenye mimea mingi aina ya mahindi na kwa mbele kuna mazao hayo yaliyovunwa na kumwagwa kwa chini, pia kuna mwanamke amesimama amebeba kiroba kilichojaa mazao hayo na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humpatia faida mkulima husika.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye turubai lililojazwa mazao ya mahindi ambayo yamevunwa na kutolewa maganda yake, na kwa pembeni kuna shamba kubwa la mahindi hayo. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mahindi humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba, kuna mimea mingi ya kijani ambayo imeshikiliwa na kamba zilizoshikiliwa kwenye miti iliyosimamishwa. Pia kuna mkulima aliyeshikilia kindoo kidogo kilichojaa mazao ya nanya na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara.

Eneo dogo la shamba la mkulima ambaye amepanda mimea ya kijani kimistari, na pia ameweka mabomba meusi yanayopita kwenye mistari hiyo kwa ajili ya umwagiliaji kwa njia ya matone ili kufanya mimea yake ipate kukuwa.

Kwenye eneo la bondeni kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kimstari, ambayo ni aina ya mboga za majani, na pia kuna wakulima wawili walioinama wakihudumia mimea yao, na kwa juu kidogo kwenye miinuko kuna mabanda mengi yaliyojengwa kwa bati.

Kwenye shamba kubwa la matikiti maji, kuna mkulima mmoja aliyevaa nguo yenye rangi ya bluu, amebeba tunda mojawapo kwenye bega lake, huku mengine yakiwa kwa chini. Na kwa nyuma kuna madumu yenye rangi ya bluu kwa ajili ya kupulizia dawa.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima, amevaa shati la rangi nyekundu, anahudumia mimea yake ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani aliyoipanda, baadhi kwenye mifuko meusi mingine kwenye viroba, ambavyo vimepangiliwa kwenye eneo la juu ya jengo.

Ndani ya nyumba kitalu, iliyoezekwa na neti kuna mkulima mmoja, anawaonyesha wenzake watatu, namna anavyofanya kilimo cha kisasa, cha upandaji wa mimea kwenye mifuko ya plastiki, na imepangiliwa kwa weledi juu ya vyuma.

Eneo la uwazi lililopo karibu na jengo kubwa. Mkulima amepanda miti ya aina mbalimbali, mojawapo ikiwepo ni migomba miwili ambayo imeshazaa mikungu mikubwa ya ndizi. Na hii yaweza kuwa kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Eneo dogo la shamba la mkulima ambaye amepanda mimea ya aina mbalimbali kimstari na pia kuna tolori dogo jeusi lililobeba mazao hayo, na shamba hilo limezungukwa na miti mingi mojawapo ukiwa unatoa mauwa yenye rangi ya waridi.

Eneo kubwa la shamba ambalo mkulima wake amepanda mimea ya aina mbili tofauti, moja ikiwa ni mahindi, nyingine ni mimea ambayo inazaa matunda ya matikiti maji, ambayo anaweza kutumia mazao yake kwaajili ya biashara au matumizi yake binafsi nyumbani.

Ndani ya nyumba kitalu ambapo kunafanyika kilimo cha kisasa, kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo ambayo yapo kwenye mabomba meupe, na pia kuna amshine au kifaa maalumu cha kirobotiki chenye rangi nyeupe na nyeusi na jina lake ni agrilisti, na kinafanya shughuli mbalimbali kwa mfano kuvuna matunda kutoka kwenye mimea yake.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya kijani mpauko na kofia, anaendesha trekta kubwa lenye rangi nyekundu, ambalo kwa nyuma linavuta mashine inayotifua udongo wa ardhi na hutumika hasa kwa ajili ya kuliandaa shamba kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu, ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa. Ina mabomba meupe, mipira meusi, pamoja na mitambo mIngine; na hutumika kwa ajili ya upandaji wa mimea bila kutumia udongo, na mimea hiyo hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mipira hio myeusi.

Kifaa maalumu cha kilimo chenye rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi pamoja na mpini kwa ajili ya kusukumia na kinatumiwa hasa na wakulima au hata watunza bustani kwa ajili ya kuandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalum inayotumika kwenye kilimo cha kisasa na inasehemu kama meza kwaajili ya kubebea vibao vilivyopandwa mimea ya kijani, pia kuna mitambo kwaajlii ya umwagiliaji wa dawa na maji kwenye mimea hio na taa kama balbu kwaajili ya kuzipa joto mimea hio ambayo haipati jua.

Mashine maalumu ambazo zinatumika katika kilimo cha kisasa, kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye sehemu kama treii na kuna mitambo mbalimbali, ambayo inasaidia umwagiliaji wa maji dawa pia taa za kuzipa joto maana mimea hii haitaji mwanga wa jua.

Mwanaume mmoja anaendesha trekta kubwa lenye rangi nyekundu na kwa a nyuma linavuta mashine maalumu yenye rangi ya njano na vyuma vinavyotifua udongo wa ardhi, kifaa hichi hutumika sana na wakulima ili kuandaa ardhi ya shamba kabla ya kupanda mbegu za mazao kwani hufanya shughuli mbalimbali kama vile kulima au kupalilia.

Mashine maalumu ya mkulima yenye rangj nyekundu na nyeusi, na mara nyingi huvutwa na trekta, na kifaa hiki hutumika hasa kwa ajili ya kutibua udongo wa ardhi, kwa namna ya kulima au kupalilia kabla ya upandaji wa mbegu mbalimbali za mazao.

Mashine maalumu ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa. Ina mimea mingi ya kijani, iliyopandwa kwenye mashimo ya kama ubao mweupe na umesimamishwa. Na upandaji huu, hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho. Pia kuna mitambo mbalimbali, kwa ajili ya umwagiliaji wa dawa, maji; na pia taa za kuzipa joto mimea hiyo kwani haipati jua.

Mashine maalumu ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa, na pia kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye ubao mweupe, ambao umesimamishwa na kushikiliwa na mitambo mbalimbali. Na mimea hiyo hukua kwa kutumia maji, na haihitaji udongo. Pia kuna taa zilizowashwa, kwa ajili ya kuzipa mimea hiyo joto, kwani haipati mwanga wa jua.

Mimea mingi ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani imepandwa kwenye mashine maalumu ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa, na ina mitambo mbalimbali kama vile balbu zilizowashwa taa kwa ajili ya kuzipa joto na mwanga mimea hiyo.

Gari kubwa aina ya trekta lenye rangi nyekundu na nyuma yake linavuta kifaa kipana kinachotifua udongo wa ardhi, na mashine hii hutumiwa hasa na wakulima wenye mashamba makubwa kwaajili ya kuandaa ardhi mfano wa kulima au kupalilia kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu, ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa, ina sehemu kama meza ambayo imebeba mimea ya aina mbalimbali, iliyopandwa kwenye vikopo vyeusi. Na kwa juu kuna mtambo, ambao hutumika kwa ajili ya kumwagilia maji ama dawa kwenye mimea hiyo.

Mashine maalumu, ambayo inajihusisha na kilimo cha kisasa, kuna trei pana za chuma, na ndani yake kumejaa mimea mbalimbali ya kijani iliyopandwa. na pia, kuna mitambo, ikiwemo taa, kwa ajili ya kumulikia na kizipa joto mimea hiyo.

Ndani ya nyumba kitalu la kisasa ambalo Kuna shamba lililopandwa mimea mingi ya kijani na pia Kuna mitambo iliyoninginizwa ambayo kazi yake ni kumwagilia maji au kupuliza dawa kwenye mimea hiyo ili kuimarisha afya na ukuaji wake.

Ndani ya chumba kikubwa, kuna mashine maalumu yenye rangi nyeupe, ambayo inahusishwa na upanadaji wa mimea usiohitaji mwanga wa jua wa upepo mkali. Kuna mimea midogo ya kijani imepandwa, huku kukiwa na taa mfano wa balbu zikimulika katika mimea hiyo.

Mkulima mmoja anasukuma mashine maalumu yenye rangi nyekundu, nyeusi na matairi ya chuma, kwenye eneo lake la shamba ambalo lina matope mengi. Kifaa hichi hutumika kwa ajili ya kuandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu ya kilimo kutoka katika kampuni ya Trei bilt, ambayo ina rangi nyekundu, nyeusi na fedha. Ikiwa inatibua udongo, na nyuma yake kuna mkulima anakisukuma. Na kifaa hichi hutumiwa hasa kwenye mashamba makubwa, ili kuiandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu, na hufanya kazi mbalimbali kama kulima na kupalilia.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu, kwa nyuma linavuta kifaa maalumu chenye kiti cha kukalia, ambacho kwa chini lina vyuma vinavyotifua udongo wa ardhi na pia linauwezo na kuvuta mazao kama vile miti, na mashine hii hutumika hasa kuiandaa ardhi kabla ya uwekaji wa mbegu.

Mabwawa mengi yanayojengwa kwa kutumia matofali na hutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, na kila mmoja hubeba samaki wa aina yake. Mfano dagaa wadogo wenye rangi nyekundu wengine ni warefu na rangi nyeusi, na samaki hawa waweza kuwa kwa ajili ya viwanda, biashara au hata matumizi binafsi.

Tanki la samaki, ambalo kwa ndani kuna mawe madogomadogo yaliyopangwa kwa chini, pamoja na makombe ya bahari. Na pia kuna samaki wadogo wenye rangi nyeupe, dhahabu, na ya chungwa, wanaofugwa humo kama mapambo. Pia, kuna mtambo maalumu kwa ajili ya kuwapitishia hewa.

Tanki pana la kufugia samaki, ambalo kwa chini lina rangi ya bluu, na ndani yake kuna samaki wadogo wenye rangi ya dhahabu, kokoto ndogo zilizomwagwa chini pamoja na mawe. Na samaki hao wanafungwa kama mapambo majumbani au hata kwenye mahoteli.

Eneo la biashara ambapo kuna mazao mbalimbali ya nafaka yaliyo hifadhiwa kwenye viroba veupe vilivyofunguliwa kama vile; ubuyu na na mengineyo, na kwa pembeni kuna vifungashio vya plastiki vilivyojaa bidha nyingine za chakula.

Eneo kubwa la uwazi lenye miche mingi midogo ya miti ya aina mbalimbali ambayo imepandwa kwenye vifuko vya plasitiki imepangiliwa kwa makundi, huku baadhi ikiwa imefunikwa na vyuma viliovyoshilia wavu, na miche hii kwaajili ya upandaji wa miti maeneo tofauti kwaajili kutunza mazingira.

Eneo la ardhi, lenye msitu ulio na miti ya aina mbalimbali, yenye kijani kibichi, na ni uoto wa asili. Huku mti mmoja ukiwa na matawi yaliyopindapinda, pamoja na majani yanayoning’inia.

Eneo kubwa la uwazi lenye udongo mwekundu, kuna vifuko vidogo vyeusi baadhi vimejaaa udongo huku vingine vina miche ya miti ya aina mbalimbali iliyopangliwa kimakundi, na kuna watu ambao wanahudumia miche hiyo ambayo baade itakuja kupandwa kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kukuza miti.

Eneo la ndani ya msitu wenye miti ya aina nyingi, na ina kijani kibichi ambao ni uoto wa asili. Pia kuna maporomoko ya maji yanayopita kwenye miamba na kwa chini kuna maji yaliyokusanyika ambayo sio masafi.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vitu, mfano wa vipande vya magodoro, na vimewekwa kwenye bomba nyeupe. Na upandaji huu hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye bomba hilo.

mabomba mengi yenye rangi nyeupe, baadhi ni matupu huku mengine ya juu yana mimea ya kijani iliyopandwa na kuchomekwa kwenye mashimo yake, na kwa juu kuna taa ya kumulika mimea hiyo kwani ipo ndani ya chumba ili isiweze kupata jua na upandaji huu kwani hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo hupita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba yenye rangi nyeupe na kahawia, yamepangiliwa juu ya mbao, na upandaji huu hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye hayo mabomba.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vikontena vidogo, vilovyochomekwa kwenye mashimo ambayo yapo kwenye mabomba yenye rangi ya kijivu, na upandaji huo hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa maji ya virutubisho ambayo hupita kwenye hayo mabomba.

Kwenye eneo la nje lenye uwazi, kuna mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwenye makontena meusi. Na kilimo hicho ni cha kisasa kwani hakihitaji udongo kwenye upandaji, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho. Na makontena mengine ya mbele yake, yamebeba maji hayo.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vikopo vyeusi vilivyojazwa mawe madogo kama kokoto, na vimechomekwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye kontena kubwa la rangi ya bluu. Na upandaji huu hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yapo ndani ya chombo hicho cha bluu.

Mimea ya kijani ya aina mbalimbali imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, yameshikiliwa na mbao mbili. Kilimo hiki ni cha kisasa na kinaitwa haidroponi, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kupitia mipira yenye rangi nyeusi na kijani na kwa chini kuna kontena la bluu lenye maji hayo.

Ndani ya nyumba kitalu kuna mimea midogo ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani. Imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe na yamepangwa vizuri juu ya vioo. Kilimo hicho ni cha kisasa kinachoitwa "Hydroponic", kwani mimea haihitaji udongo ili kupandwa, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, yamepangiliwa juu ya mbao na eneo hilo limeezekwa na miti na turubai jeupe. Kilimo hiki ni cha kisasa kinachoitwa haidroponi, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Chombo kidogo cha plastiki chenye rangi nyeupe na bluu kwa chini, kimebeba mimea midogo ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani iliyopandwa kwenye mashimo yake. Na kilimo hichi au upandaji huu ni wa kisasa unaoitwa haidroponi, ambapo mimea haihitaji udongo ili kupandwa, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye chombo hicho.

Mimea midogo ya aina mbalimbali imepandwa juu ya chombo mfano wa bati ambao unamakokoto madogomadogo kwa upandaji huu hauitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye vurutubisho ambayo yanapita juu ya mabati hayo na kupitiliza kwenye bomba jeupe yanayomwagwa chini.

Eneo kubwa ambapo kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe na yamepangiliwa kwa mistari juu ya vyuma, upandaji huu hautimii udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye vitutubisho ya ambayo yanapita kwenye mabomba hayo kupitia mipira meusi.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vikopo vilivyo dumbukizwa kwenye mashimo ambayo yapo kwenye mabomba meupe. Hichi ni kilimo cha kisasa kinachoitwa haidroponi, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo meupe.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vyombo vidogo vyenye rangi ya kijani na vimedumbukizwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe. Upandaji huu hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo ya kijani, imepandwa kwenye mashimo yaliyo kwenye mabomba meupe. Ni kilimo cha kisasa ambacho kinaitwa haidroponi, kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Binti mmoja, anahudumia mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye vyombo ya plastiki na kilimo hiki cha kisasa kinaitwa haidroponi, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji ya virutubisho.

Mimea midogo ya kijani ,ambayo imeanza kuchipua, imepandwa kwenye vikopo vyeusi vilivyodumbukizwa kwenye mabomba meupe yaliyopangiliwa juu ya mbao na upandaji huu hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutmia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo ya kijani, imepandwa kwenye vikopo veusi vilivyochomekwa kwenye mashimo, ambayo yapo kwenye mabomba meupe, na kilmo hicho ni cha kisasa kwani upandaji huu hauhitaji udongo, na mimea hukua kwa kutumia virutubishoo ambavyo hupita kwenye mabomba hayo, na kwa chini kuna kontena kubwa lenye rangi ya na njano.

Mimea midogo ya kijani, imepandwa kwenye mabomba meupe ambayo yamening'inizwa na kamba kwenye vyuma. Na kilimo hicho ni cha kisasa kinachoitwa haidroponi, ambapo mimea haihitaji udongo ili kupandwa, kwani hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo imepandwa kwenye vikopo vyeusi ilidumbukizwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, yamebebelewa na chuma, na upandaji huu hauhitaji udongo bali mmea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenyue mabomba hayo.

Ndani ya nyumba kitalu ya kisasa ,kuna mimea midogo yenye rangi tofauti, ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, myamepangiliwa kimistari, na upandaji huu hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Ndani ya nyumba ya kitalu kubwa na ya kisasa, kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo yaliopo kwenye mabomba meupe, ambayo yamepangiliwa kimistari juu ya vyuma. Na upandaji huu hauitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea midogo ya kijani imepandwa katika mashimo yaliyopo kwenye bomba nyeupe lililosimama, ukulima huu hauhitaji udongo kwani hutumia maji yenye virutubisho yanayopita katika bomba hilo.

Mimea ya kijani mingine ni midogo huku mingine imeshachipua na kuwa mikubwa, imepandwa kwenye vikopo vilivyochomekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe na yamebebwa kwenye mbao, huku mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeusi kashikilia ndoo na kopo anamwagilia miti hiyo ambayo hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Juu ya makontena meusi yenye mifuniko ya njano, kuna mabomba matatu ambayo yamebeba mimea ya kijani iliyopandwa bila kutumia udongo. na hukua kwa kutumia virutubisho, ambayo yanapitishwa na mipira mwembamba yenye koki nyeusi.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mashimo yaliyopo ndani ya mabomba meupe yameshikiliwa na vyuma. Na upandaji huu hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo na kutua kwenye makontena yenye rangi ya bluu.

Mimea ya aina mbalimbali, ambayo imepandwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyohifadhiwa kwenye boksi kubwa la mbao, na pia kuna bomba jeusi linalopitisha maji. Mimea hii imepandwa bila kutumia udongo, kwani hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye bomba hilo jeusi.

Sehemu ya ndani ya jengo, ambapo kuna mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwenye vikopo vyeusi, na vimedumbukizwa kwenye mashine yaliyopo, kwenye mabomba ya rangi ya kijivu. Na kilimo hichi, hakihitaji kupanda kwa kutumia udongo, kwani mimea ukua kwa kutumia maji yenye virutubisho. Na kwa chini kuna makontena yenye rangi ya bluu, ambayo yanahifadhi maji hayo.

Mimea midogo ya kijani, imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, na mimea hii haihitaji udongo kwenye upandaji, kwani hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Eneo kubwa la shamba, lenye miti mingi ya mahindi na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hii yaani mahindi hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa nyingine tofauti kwenye viwanda husika.

Nyumba ya kitalu kubwa na kisasa iliyotengenezwa na vyuma, na ndani yake kuna mimea ya aina mbalimbali iliyopandwa, hichi ni kilimo cha viwanda, kwani mimea hiyo hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Vifaranga wengi wako ndani ya jengo kubwa la kisasa, ambalo linatumika kama banda la ufugaji wa viwanda. Pia kuna vifaa maalumu vilivyobeba vyakula vyao, ambavyo vimeshikiliwa kwenye machuma yaliyofungwa na kamba. Na kuku hawa wakikua hutumiwa kama nyenzo kutengeneza bidhaa nyingine tofauti kwenye viwanda husika.

Banda kubwa na la kisasa ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda na ndani yake kuna ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe, na kwa juu kuna feni kwa ajili ya kuwapulizia pale hali yao itakapokuwa ya joto na ufugaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa maziwa na nyama.

Hema kubwa lenye rangi nyeupe ambalo hutumika kama nyumba kitalu kufunika mashamba makubwa yanayofanya kilimo cha viwanda ,hii husaidia mimea ili kuikinga dhidi ya jua kali ama hali ya hewa isiyo rafiki.

Mtu mmoja, anaendesha trekta kubwa yenye rangi ya kijani na nyuma yake inavuta mashine maalumu inayotifua udongo wa ardhi, na kifaa hiki hutumiwa hasa kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya upandaji wa mbegu zozote, kwani hufanya shughuli mbalimbali kama kulima au kupalilia.

Eneo la ndani ya banda, kuna vifaranga wa kuku waliokuwa kidogo, wenye rangi nyeupe na kwa chini kuna maranda ya mbao. Ndege hawa wanafugwa kwa ajili ya viwanda, kwani wakikua hutoa bidhaa tofauti kama mayai na nyama ambazo hutumika kama nyenzo, kutengeneza bidhaa nyingine kwenye viwanda husika.

Mimea mingi ya kijani iliyopangwa kimistari huku ikiwa imeshikiliwa na kamba na zilizofugwa kwenye vyuma na nyuma kitalu, na pia kuna wakulia wawili ambao wanakagua mimea hiyo na kilimo hiki ni cha viwanda kwani mazao ya mimea hiyo hutumika kama njenzo kutengenezea bidhaa tofauti kwenye viwanda husika.

Ndani ya nyumba kitalu kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa, ambayo imeshikiliwa na kamba zilizofungwa juu, pia kuna mkulima akipita katikati akikagua miti hiyo na kilimo hicho ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao, ambayo inatokana na mimea hio hutumika kama nyenzo kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Eneo la ndani la nyumba kitalu kubwa na ya kisasa, kuna shamba lililopandwa mimea mingi ya kijani kimistari, na kilimo hichi ni kwajili ya viwanda, kwani huzingatia mbinu za kisasa za upandaji wa mimea na pia mazao haya hutumiwa kama nyenzo ya kutengeneza bidhaa nyingine kwenye viwanda husika.

Ndani ya nyumba kitalu ambayo ni kubwa kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kimistari, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo hutumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa nyngine mbalimbali kwenye viwanda husika.

Banda kubwa na la kisasa lililojengwa kwa kutumia vyuma na ndani yake kuna ng'ombe wengi wanaofugwa wenye rangi nyeusi na nyeupe, ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanga kwani ng'ombe hawa hutoa vitu mbalimbali kama maziwa, nyama na ngozi ambazo hutumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa nyingine tofauti kwenye viwanda husika.

Eneo la shamba lenye mimea mingi ya kijani, iliyozaa matunda madogo mfano wa nyanya. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao haya hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa nyingine mbalimbali kwenye viwanda husika.

Banda kubwa na la kisasa lililojengwa kwa kutumia vyuma na ndani yake kuna ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe ambao wanafugwa kwa ajili ya viwanda kwani wanyama hao hutoa vitu mbalimbali kama vile ngozi, nyama na maziwa yanayotumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa nyingine kwenye viwanda husika na kwa juu kuna feni kwa ajili ya kuwapulizia wanyama hao majira ya joto.

Eneo kubwa la shamba, lililojaa miti mingi ya mazao ya kabichi na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao haya hutumika kama nyezo, kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Ndani ya nyumba kitalu kuna mimea mingi ya klijani ambayo imezaa matunda ya stroberi, na kilimo hichi cha kisasa ni kwaajili ya viwanda, kwani matunda hayo hutumika kama nyenzo kutengeneza bidhaa nyingine tofauti kwenye viwanda husika mfano juisi.

Eneo la ndani la kiwanda kuna wafanyakazi waliovalia sare ya rangi ya bluu na kofia na hapo kwenye shughuli ya ufungaji nyanya kwenye vifurushi vyake, mazao haya yamelimwa kwenye mashamba yanayotumia mbinu za kisasa kutokana na ukubwa wake na yako tayari kupelekwa sokoni.

Eneo la ndani la kiwanda, ambapo wafanyakazi wake wanachambua pilipilihoho kutoa zile zilizoharibika na kuweka pembeni. Mazao haya yamelimwa kutoka kwenye mashamba maana yanatumia kilimo cha kisasa kutokana na ukubwa wake na hizi bidhaa kwa ajili ya biashara.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea ya aina mbalimbali ya mazao imepandwa, pia kuna mkulima anayekagua mimea yake, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao ambayo yanatokana na mimea hii, hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Eneo kubwa la shamba na linajihusisha na kilimo cha viwanda, kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa, na kwa chini kuna nyasi zilizokauka. Pia kuna trekta kubwa lenye rangi nyekundu, ambalo ni kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwenye shamba hilo, kama vile kubebea mazao.

Gari kubwa aina ya trekta, ambalo kwa nyuma linavuta kifaa maalum chenye rangi ya kijani, na kinatibua udongo wa ardhi, mashine hii hutumiwa hasa kwenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi, mfano kulima ama kupalilia kabla upandaji wa mbegu za aina mbalimbali.

Eneo kubwa la shamba na mimea mingi ya kijani iliyopandwa kimakundi, pia kukiwa na wakulima wanawake wakiendelea na shughuli ya kutunza mimea hiyo na kilimo hiko ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hii hurudi kwenye viwanda kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Banda kubwa na la kisasa ,linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda, na ndani yake kuna nguruwe wengi walionona na wanafugwa hasa kwa ajili ya kupata bidhaa tofauti, ambazo zinatumika kama nyenzo za kutengenezea bidhaa nyingine kwenye viwanda husika.

Banda kubwa na la kisasa, na ndani yake kuna idadi kubwa ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, wanaofugwa kwa ajili ya viwanda. Wanyama hawa hutoa bidhaa mbalimbali kama ngozi, nyama na maziwa. Ambazo hutumika kama nyenzo ya kutengenezea vitu vingine tofauti, kwenye viwanda husika.

Mimea midogo ya kijani ambayo imepangwa kwenye shamba pia kuna mpira mwembamba wenye rangi nyeusi kwa ajili ya kumwagilia, ambayo hutoa maji matonematone hivyo kufanya ardhi ya eneo hilo kuwa na unyevunyevu na kusaidia mimea kukua vizuri.

Eneo kubwa la ardhi, ambapo pamelimwa matuta mengi, kuna mipira ya maji iliyopangwa kwa mstari kwenye eneo la chini la tuta kwa ajili ya kupitisha maji ya kumwagilia, pale ambapo mimea mbalimbali itapandwa.

Mipira mwembamba na mirefu, imepangwa kwenye udongo wa shamba katika muundo wa mraba, na hii ni kwajili wa umwagiliaji wa miti ambayo itakuja kupandwa baadaye. Na kwa pembeni kuna miti mingine ambayo tayari imeshapandwa.

Eneo la shamba, kuna mpira mrefu wenye rangi nyeupe ambao umelazwa kwa kunyooka na pia kuna mingine yenye rangi nyeusi, ambayo imeunganishwa kwenye mpira huo, imelazwa kimlalo na hii ni kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea iliyopo kwenye shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba, ambapo kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kimistari, pia kuna mipira meusi na mirefu iliyopangiliwa juu ya mistari hiyo. Na hii ni kwa ajili ya kupitisha maji ya kumwagilia kwenye mimea, ili kuimarisha ukuaji wake na kufanya yapate kutoa mazao mengi.

Chanzo kikubwa cha maji yaliyotulia mfano wa bwawa au mto, ambao umezingirwa na mandhari iliyojaa miti na vichaka pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili, na pia kuna vichaka kwenye ukingo wa maji hayo.

Maandhari kubwa yenye milima na mabonde ambayo imefunikwa na mchanganyiko wa mimea ya aina tofauti ambayo ipo kwenye misitu minene pamoja na nyasi fupi zilizotapakaa yenye kijani kibichi na vyote hivi ni uoto wa asili.

Maandhari kubwa yenye nyasi fupi zilizotambaa ambazo zimekauka na nyingine za kijani pia kuna miti michache iliyotapakaa, na uoto wa asili na pia kuna mto mwembamba wenye maji yaliyopungua ambayo unakatiza kwenye eneo hilo.

Maandhari kubwa. Yenye nyasi nyingi zenye mchanganyiko wa rangi ya kijani na kahawia (yaani zimekauka). Na kwa pembeni, kuna miti mingi ya aina tofauti. Na vyote hivi ni uoto wa asili. Na kwa mbele zaidi, kuna milima.

Maandhari kubwa yenye nyasi zilizokauka ambazo zimesambaa kila mahali, na pia kuna mti mmoja mmoja uliotapakaa wenye majani machache na vyote hivi ni uoto wa asili na kwa mbele zaidi, kuna milima mirefu inayoonekana.

Mandhari kubwa ya nyasi nyingi za kijani zilizotapakaa pamoja na vichaka na miti mingi yenye kijani kibichi na vyote hivi vikiwa ni uoto wa asili. Na kwa mbele zaidi kuna milima inayoonekana.

Maandhari kubwa yenye nyasi nyingi fupi ambazo zimekauka na pia kuna misitu yenye miti mingi ya kijani kibichi ambayo ni uoto wa asili. Kuna mnyama ambaye ni simba jike amejilaza kwenye nyasi izo na kwa mbele zaidi kuna maghorofa marefu yanayoonekana, hii ikiashiria kwamba eneo hili lenye wanyama lipo karibu na makazi ya watu.

Mandhari kubwa ambayo ina machanganyiko wa aina mbalimbali ya miti pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili, na mti mmoja umezaa matunda mengi, pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo inakatiza kwenye eneo hilo.

Mandhari kubwa ya tambarale yenye mchanganyiko wa maeneo yaliyolimwa kama mashamba, huku mengine yakiwa na mkusanyiko wa miti mingi mfano wa misitu na ni uoto wa asili, na pia kuna majengo machache yanaonekana ambayo ni mfano wa makazi ya watu.

Chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa, kwa pembeni yake kuna mandhari kubwa, yenye miti michache na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili, na pia kuna barabara nyembamba zimekatiza kwe nye eneo hilo, na kwa mbele zaidi, kuna milima

Mandhali kubwa yenye milima ambayo imefunikwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na zimesambaa kote, pia kuna maeneo yenye misitu, yenye miti mingi sana ambayo ni kijani kibichi, na yote hii ni uoto wa asili.

Mandhari kubwa yenye nyasi nyingi pamoja na msitu mnene, yenye miti mingi yenye kijani kibichi, ambayo ni uoto wa asili na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii ina rutuba na pia kwa mbele kuna milima mirefu inayoonekana.

Mandhari kubwa, yenye misitu iliyojaa miti mingi yenye kijani kibichi, na nyasi fupi ziliokauka, na nyingine za kijani na ni uoto wa asili. Na pia kuna majengo machache, ambayo ni mfano wa makazi ya watu.

Mandhari kubwa yenye milima, ina mchanganyiko wa maeneo yaliyolimwa kama mashamba na sehemu zingine zenye nyasi fupi, pamoja na miti mingi ambayo ni uoto wa asili, na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii ina rutuba na pia kuna majengo machache ambayo ni kama majengo ya watu.

Mbuzi dume aliye mkubwa, ana rangi ya kahawia kichwani na kwingine ni mweupe na amesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi na mnyama huyo anafugwa kwa ajili ya kupata ngozi na nyama.

Sehemu ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kuna mbuzi watatu wenye rangi ya kahawia na nyeusi wanaofugwa, na pia kuna majani mengi walioletewa kwa ajili ya kula, na wanyama hao wanafugwa kwa ajili ya upatikanaji wa ngozi, nyama, na hata maziwa.

Eneo la ndani la jengo kubwa, kuna mwanaume na mwanaumke mmoja wamevaa barakoa na wanakagua kuku wengi aina ya tetea ambao wapo ndani ya mabanda yao, na ufugaji huu ni kwa ajili hasa upatikanaji wa mayai na nyama pia.

Ndani ya kontena la plastiki lenye rangi nyeupe, kuna vifaranga wengi wa bata wenye rangi ya kaki maziwa na nyweusi na ndege hao hufungwa kwa ajili ya upatikanaji wa mayai na nyama pindi watakapokua wakubwa.

Eneo la ndani la banda lililojengwa na mabati na mbao, kuna kuku wengi wenye rangi kahawia na nyeupe na wanafuga kwa ajili ya mayai na nyama na pembeni yao kuna kontena lililoningzwa na ni rangi nyeupe na waridi lililojaa maji yao ya kunywa .

Ndani ya banda kubwa kuna vizimba vingi vya chuma ambavyo ndani yake kuna kuku weupe, ambao ni tetea ambao na wafugwa haswa kwajili ya mayai na pembeni kuna madumu ama makontena yenye rangi nyeupe na mifuniko mekundu ambayo yametunza maji yao ya kunywa.

Banda kubwa lililojengwa kwa kutumia mabati na magogo ya miti, na kwa ndani kuna kuku wengi wa kahawia, pamoja na vyombo vyenye rangi nyeupe, nyekundu na ya chungwa ambavyo vimebeba chakula chao. Pia kuna wanaume wawili waliosimama, hukuwamevalia makoti makubwa yenye rangi nyeupe. Na kuku hawa wanafugwa kwa ajili ya kupata mayai na nyama.

Eneo la ndani la banda, ambapo kuna kuku wengi wanaofugwa, wana rangi ya kahawia na nyeupe, pia kuna makontena meupe yanayobeba chakula na maji yao na ndege hawa wanafugwa kwa ajili ya kupata bidhaa tofauti kama vile mayai na nyama.

Kifungashio cha plastiki kimelazwa juu ya mbao ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mazao ya kbichi ya ujazo wa gramu kumi kutoka kampuni ya "Airseed", na mfuko huo una rangi ya kijani na njano pamoja na picha kubwa ya kabichi.

Maboksi makubwa manne yenye rangi ya kaki na ndani yake kumejaa vifungashio vya aina mbalimbali kama vile mifuko na makopo, zilizojaza mbegu za kupanda za mazao tofauti kama nyanya na matunda ya mcheri.

Kifungashio cha plastiki chenye mzunguko wa rangi ya fedha ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mazao ya nyanya yenye uzito wa gram 25 kutoka katika kampuni ya royal seed, na mfuko huu una rangi ya dhahabu, na kijani, pamoja na picha kubwa ya rangi nyekundu.

Vifungashio vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeupe na kila mmoja imebeba mbegu za kupanda za maua mbalimbali yenye rangi tofauti kama vile njano, chungwa, dhahabu na walidi kutoka kampuni ya "Stake Highrace" na mifuko hio imeninginizwa kwenye chuma cheusi na kila moja ina picha ya ua husika.

Ndani ya nyumba ya kitalu iliondefu na kisasa kuna mimea midogo ya kijani ya aina tofauti na imepandwa kwenye vyombo maalumu yenye rangi nyeusi, na kilimo hichi kwaajili ya upatikanaji wa mbegu zinazotokana na mimea hiyo na kisha kuuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Meza nyingi za mbao ambazo zimejaa mabakuli yenye rangi tofauti kama nyeupe, bluu na nyekundu, na kila moja imebeba mbegu za kupanda za aina mbalimbali na karatasi yenye jina la zao husika.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani yake kuna mbegu za kupanda za mimea ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani kutoka kampuni ya "simlaw" na mfuko huo una mzunguko wa rangi ya kijani na njano na katikati kuna picha kubwa ya zao husika.

Mimea midogo ya kijani, ambayo imeanza kuchipua, imepandwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki, vyenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na kilimo hiki ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo hutokana na mimea hiyo na kisha huuzwa kwa watunza bustani au wakulima.

Mimea mingi ya kijani imepandwa kimistari kwenye eneo kubwa la shamba, ambapo kuna mipira myembamba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu kutokana na mimea hiyo, ambazo huuzwa kwa wakulima au watu watunza bustani.

Kifungashio cha plastiki, ambacho ndani yake kina mbegu za kupanda zamimea ya kijani, ambayo ni mboga ya kabichi kutoka kampuni ya Simlaw Seeds na mfuki huo unarangi ya njano mzunguko wa fedha na katikati kunapicha kubwa ya zao husika.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kimistari kwenye eneo la shamba, na pia kuna mipira mingi ya maji yenye rangi nyeusi iliyokatiza kwenye mistari hiyo kwa ajili ya umwagiliaji, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo hutokana na mimea hiyo.

Kwenye eneo dogo la shamba, kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa. Na pia kuna mpira mwembamba na mrefu mweusi kwa ajili ya kumwagilia maji ya mimea hiyo, ambayo hutoa kwa njia ya matonematone hivyo kuifanya ardhi hiyo kuwa na unyevunyevu na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Kifungashio cha plastiki ambacho kimebeba mbegu za kupanda za mboga za majani inayoitwa mnavu, kutoka kampuni ya "SIMLO" mfuko huo unamzunguko wa mistari ya kijani na njano na katikati kunapicha kubwa ya mboga hiyo.

Juu ya meza pana kuna mabakuli mengi yenye rangi ya kijani na bluu, na kila mmoja yamebeba mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali, pamoja na karatasi ya jina la zao husika, kwa mfano kuna mbegu za mahindi, maharage na kunde.

Eneo la shamba, kuna mimea midogo ya kijani iliyoandwa kimistari, na pia kuna mipira membamba ya maji, iliyokatiza kwenye mistari hiyo kwa ajili ya umwagiliaji. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu, ambazo zinatokana na mimea hiyo, kwa ajili ya kuwauzia wakulima na hata watunza bustani.

Kwenye chuma cheusi kuna mifuko midogo mingi yenye rangi nyeupe imening'ing'inizwa, ndani yake imebeba mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali kama vile: vitunguu maji, mboga za majani na bamia. Na mbegu hizo zimetoka kwenye kampuni inayoitwa "STARKE AYRES", na kila mfuko una picha ya zao husika.

Kifungashio cha plastiki, ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya mboga ya majani inayoitwa mrenda. Mfuko huu umezungushiwa rangi ya kijani na njano na katikati kuna picha kuu ya majani hayo.

Vifungashio kumi vya plastiki na kila moja imebeba mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali, kama vile: kitunguu maji, pilipili hoho, nyanya, matunda, majani ya mboga na giligilani. Baadhi kutoka kampuni (continental) na nyingine (strand) na kila moja ina picha husika.

Vifungashio vinne vya plastiki, ambavyo ndani yake vimejaa mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali kama vile vitunguu maji, nyanya na mboga za majani. Vitatu ambavyo vina rangi ya kijani ni kutoka kampuni ya kontinento huku nyingine kutoka kampuni ya royosedi na kila moja ina picha ya zao husika.

Kwenye chuma cheusi kuna mifuko ya plastiki, ambayo imebeba mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali kama vile bamia, kabichi na majani ya girigilani kutoka kampuni ya Vuna na mifuko hiyo ina rangi ya kahawia huku kila mmoja ikiwa ina picha ya zao husika .

Eneo la ndani la nyumba kitalu, ambapo kuna mimea ya aina mbalimbali, iliyopandwa kwenye vyombo vyeusi na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambao utatokana na mimea hiyo kwa ajili ya kuwauzia wakulima na watunza bustani, vyombo hivyo vimehifadhiwa juu ya mbao.

Eneo la ndani la nyumba kitalu kubwa na ya kisasa ambayo ina vyuma vingi, kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Vifungashio vyeupe ambavyo ndani yake vimebeba mbegu za kupanda za mauwa mbalimbali yenye rangi nyeupe, ya chungwa na njano kutoka kampuni ya stalki aeresi, kwenye kila mfuko kuna picha ya ua husika, zimetundikwa kwenye vyuma vyeusi.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo. Na mbegu hizo huuzwa kwa wakulima au hata watunza bustani.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea aina mbalimbali ya kijani iliopandwa kimistari, na pia kuna mipira maji iliopitishwa kwenye mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo hichi pamoja na hupatikanaji wa mbegu ambayo inatokana na mimea hiyo.

Kifungashio cha plastiki ambacho kwa ndani kimebeba mbegu za kupanda za mimea zinazoitwa liki, ambayo ni aina ya vitunguu na kifungashio iko kina rangi ya kijani na njano pamoja na picha ya zao hilo na mbegu izi zimekusanywa na kampuni ya ''air seed'' na uzito wa gramu ishirini na tano.

Kifungashio cha plastiki chenye mzunguko wa rangi ya kijani na njano, na ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya kijani inayoitwa Mrehani yenye ujazo wa gramu kumi kutoka kampuni ya "EASEED", na nje ya mfuko huo kuna picha ya zao husika.

Eneo la shamba lenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa ambayo imeanza kuchipua na pia kuna mipira miwilimiwil ya maji iliolazawa kwenye eneo hilo kwa ajili ya umwagiliaji. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya kupata mbegu ambazo zinatokana na mimea hio ilikuwauzia wakulima au hata watunza bustani.

Kifungashio kidogo, chenye mzunguko wa rangi ya fedha na katikati kuna rangi ya dhahabu na kijani, ndani yake kimebeba mbegu za kupanda na mimea ya kijani ambayo ni mboga ya saladi, na pia kuna picha kubwa ya zao hilo husika.

Mimea midogo ya kijani ambayo imeanza kuchepua imepandwa kwenye makontena myeusi yaliyojaa udongo na kupangiliwa juu ya trei lenye rangi ya kijivu, naupandaji huu mahususi kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinapatikana kutokana na mimea hii, ili kuwauzia wakulima na watunza bustani.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mengi ililopandwa kimistari na pia kuna mipira kuna mipira meusi ya kumwagilia, ambayo hutoa maji rasharasha na kiimo hiki ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambayo inatokana na mimea hiyo.

Kifungashio cha plastiki, chenye mzunguko wa mistari ya kijani na njano, ndani yake kimebeba mbegu za kupanda miti inayozaa matunda ya mchele, ambapo kwa nje ya kifungashio hicho, kuna picha ya matunda hayo yenye rangi nyekundu, na mbegu hizi zimefungashwa na kampuni inayoitwa 'simlaw'.

Ndani ya chumba chenye vifaa tofauti kuna mwanaume mmoja ambaye ni mtoa huduma ya utibabu wa mifugo alievaa shati nyeupe na kimori cheusi, amemshikilia mbwa mdogo aliyesimama juu ya meza mwenye manyoya meusi na meupe.

Eneo kubwa la hifadhi ambapo wanyapori wadogo waitwao tembo wakiwa wananyeshwa maziwa na waangalizi wao waliovaa makoti ya kijani, kuna wengine walikuwa wameshikilia chupa kwa pembeni na wanyama hawa ni moja ya kivuto kikubwa sana cha utalii.

Eneo kubwa la hifadhi la wanyamapori, lina tembo wengi wadogo, na mmoja wao ananyweshwa maziwa na muangalizi wake, aliyevaa nguo za kijani na mabuti meusi. Na kwa pembeni kuna wageni wa kitalii wengi, wakiangalia zoezi hilo.

Kwenye eneo la mbuga za wanyama lenye miti mingi mirefu, kuna mwanaume mmoja aliyevaa kofia na sweta jeusi, amesimama huku ameshika kichwa cha twiga ambaye ameinama kidogo na wanyamapori hawa ni moja ya kivutio kikubwa cha utalii.

Kwenye eneo la kuhifadhi wanyama, kuna twiga mmoja mwenye rangi za kuvutia, za kahawia na mabakamabaka. Amesimama wima karibu na jengo lililotengenezwa na magogo ya miti; na mnyama huyu ni moja ya kivutio kikubwa cha utalii.

Eneo kubwa lenye maji yaliyo tulia mfano wa bwawa au ziwa, mnyama pori aitwaye mamba amejitokeza kidogo kwenye maji, nakwenye ng'ambo ya pili kuna mimea ya kijani ikiwemo nyasi na miti, ambao ni uoto wa asili.

Eneo la mbuga la wanyama, ambapo kuna twiga watatu warefu waliosimama kwenye udongo mwekundu, na pembeni yake, kuna miti mingi mirefu, pamoja na nyasi za kijani ambazo ni uoto wa asili, na wanyama pori hawa ni moja ya kivutio kikubwa sana cha watalii wa kigeni.